Jopo la watu walio katika eneo la ndani lilizungukwa na meza zenye madaftari vitabu na majalada, kuashiria ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga aina ya barakoa, katika eneo la ndani, lenye meza zilizozungukwa na majalada na vitabu, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na majalada, vitabu na kompyuta mpakato, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lenye meza zilizozungukwa na vitabu, majalada; ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Mtu aliyesimama katika eneo la ndani lililozungukwa na safu zilizonyooka zilizo hifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiashiria ni eneo la duka kubwa litumikalo kwa ajili ya uuzaji wa vitabu.

Jopo la watu waliyoketi katika makundi mbalimbali katika eneo lililozungukwa na safu zilizohifadhi vitabu vya aina tofautitofauti, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya elimu ya juu.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, wakiwa wameketi katika eneo la ndani, lililozungukwa na meza zenye vipuri na vifaa mbalimbali, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vipuli na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovaa mavazi malumu walio katika eneo la ndani lenye meza lillozungukwa na vipuli na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye madftari, kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme ikiashiria kuwa ni eneo la darasa kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu, walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye kompyuta mpakato na vifaa mbalimbali vya umeme, kuashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu wakiwa wameketi katika chumba kilichozungukwa na kompyuta na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu pamoja na vifaa kinga mfano wa barakoa, katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali ikiashiria kuwa ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia vifaa kinga kama vile barakoa wakiwa katika eneo la ndani, lililozungukwa na mbao tofauti tofauti kama mbao, likiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu walio valia mavazi maalumu na vifaa kinga kama vile miwani na glovu, katika eneo lililozungukwa na vifaa mbalimbali ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwaajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu wawili walioketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza, zenye vifaa mbalimbali vya umeme ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu, aliyeketi katika eneo la ndani lililozungukwa na meza zenye vipuri na vifaa mbalimbali vya umeme, ikiashiria ni eneo la darasa litumikalo kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.